Watu wakishiriki elimu ya watu wazima, wamekaa kuzunguka meza ambayo juu yake kuna mfuko wa bluu na begi jeusi. Wanaonekana makini wakifwatilia mafunzo katika mazingira tulivu ya darasani. Pembeni kuna viti vya rangi nyeupe vikikolezwa na rangi nyeusi kwa uchache.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima, akivalia kofia nyeupe, pamoja na gauni lenye rangi mbalimbali, ikiwepo nyeupe, nyekundu, pamoja na rangi ya machungwa, amesimama ubaoni akiwaelekeza wenzake pamoja na mwalimu jinsi alivyoelewa.

Darasa zuri na la kuvutia, lililosheheni viti pamoja na meza kwaajili ya elimu ya watu wazima, akiwepo wamama wawili waliokaa mbele wakiwa wamevalia kiremba na kusuka msuko mzuri wa twende kilioni.

Sehemu ya kuwatunzia watoto wadogo wazazi wao wakiwa katika majukumu yao ya kila siku imepambwa vizuri, na imetengenezwa kwaajili ya michezo ya watoto ina vifaa mbalimbali ikiwemo vya kubembea pamoja na kutelezea.

Mwalimu wa kituo cha kutunzia watoto, anapanda ngazi zenye rangi nyeusi, pamoja na nyeupe, kuelekea darasani kwake kwa ajili ya kufundisha watoto.

Kabati lenye namba lina mikoba ya rangi mbalimbali, kama: bluu, kijani, njano na rangi ya maziwa. Ambayo inaashiria kuwa eneo hili ni sehemu ya shule ya msingi. Mikoba hii hutumiwa na watoto wa shule, kuhifadhi vitabu vifaa vyao vya masomo ya kila siku.

Shule ya msingi yenye mabati mekundu pamoja na paa za bluu, imejengwa vizuri katika eneo tulivu lenye majani ya kijani kibichi na uwanja mpana wa kuchezea michezo mbalimbali. Michezo hiyo ni ya bembea ya kuwafanya watoto wafurahi wawapo eneo la shule.

Mtihani wa mwanafunzi wa shule ya msingi, ukionyesha mnyama mkali anayeishi majini aina ya mamba pamoja na mdudu anayejivua gamba ili kuja kuwa kipepeo kamili. Hilo daftari likiwa limesahihishwa vizuri, likionyesha kwamba mwanafunzi alikuwa ni hodari na hajapata kosa lolote katika mtihani wake.

Mwalimu akiwa amevalia suruali nyeusi, raba nyeupe, shati yenye rangi nyeupe pamoja na bluu bahari. akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha watoto wa shule ya msingi waliyovalia, mashati meupe, magauni ya bluu bahari.

Mwalimu wa shule ya msingi ameandika maneno muhimu ya mwili; jicho, sikio, na pua. Pia ameonesha boksi la mraba kuonesha mfano; husaidia wanafunzi kuelewa umbo la mraba na maeneo ya miili kwa urahisi.

Chumba kikubwa chenye meza nyingi kila meza ina koki na kuna koki za aina mbalimbali, kuna koki za maji pamoja na koki za gesi. Chumba hiki kinatumika kwa wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kufanyia majaribio.

Wasichana wawili waliosimama katika maktaba kubwa iliyo sheheni vitabu vya aina mbalimbali, wakiwa wamevalia mashati meupe pamoja na tai na sketi nyeusi, wakiwa wanajiandaa kuchukua vitabu kwa ajili ya kusoma.

Mkutubi wa mkataba ya shule ya sekondari, anapanga vitabu vyake kwa mpangilio mzuri; kwenye rafu zilizowekwa namba na mada, ili kurahisisha upatikanaji wa maarifa kwa wanafunzi wanaohitaji kujisomea na kufanya utafiti wao.

Mwalimu wa shule ya sekondari yupo katika kitabu ambapo yupo katika maabara akifanya jaribio la kikemia kwa kidato cha tatu. Anachanganya kemikali mbele ya wanafunzi walioketi wakifuatilia kwa makini. Maabara ni safi na ina vifaa vya kisasa vya majaribio.

Walimu wa elimu ya sekondari pamoja na wakaguzi wamesimama mbele ya darasa wanakagua mitihani kwa makini kabla ya watahiniwa kuanza ili kuhakikisha usahihi na uadilifu wa mchakato mzima wa mtihani.

Kitabu cha biolojia kwa wanafunzi wa kidato cha nne chenye rangi ya njano pamoja na kijani, kikiwa na watu wawili wamesimama kila moja akiwa ameketi kwenye kiti chake katika wakitazama kwa furaha na mshikamano ikionesha hali ya urafiki mshikamano katika masomo.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati, wanatumia tarakilishi mpakato na tarakilishi za mezani; kwa ajili ya kufanya kazi zao za: masomo, utafiti, na kuwasiliana kwa urahisi. Tarakilishi hizi husaidia kuongeza ufanisi katika kujifunza na kutengeneza kazi mbalimbali.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati, ambapo wanafunzi wameketi kwenye viti, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele ya ubao, mazingira ni ya kusomea na yanaonyesha hali ya kujifunza katika ngazi ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu na cha kati wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wameketi darasani, wote wanasikiliza kwa umakini mafundisho ya mwalimu, wakionyesha nidhamu na hali ya kujifunza katika mazingira ya chuo cha elimu ya juu.

Mwalimu aliyevalia suti nyeusi, akiwa amesimama mbele ya wanafunzi wa chuo kikuu, waliokalia viti vyenye rangi nyekundu, vilivyotengenezwa kwa mfumo wa duara.

Mtumishi wa chuo kikuu na chuo cha kati akiwa amekalia katika ofisi yake iliyopambwa kwa vitabu vingi, vilivyopo nyuma ya kabati pamoja na simu za mezani zilizopo juu ya meza yake. Mtumishi huyo akiwa amevalia suti safi pamoja na tabasamu bashasha.

Mwalimu anafundisha wanafunzi wa chuo kikuu na cha kati, wanafunzi wamekaa na kumsikiliza kwa makini mazingira ni tulivu nayana hamasisha kujifunza, wanafunzi wana hamu yakujifunza na walimu anatoa maelezo kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wanajifunza kutumia tarakilishi za mezani kwa vitendo wakielekezwa na mwalimu. Mazingira hayo ni tulivu na kila mmoja anafatilia kwa makini na kuelewa kwa haraka.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi stadi wanafanya mafunzo kwa vitendo kwa kutengeneza simu zilizoharibika, wakitumia vifaa maalum vya kielektroniki ili kupata ujuzi wa kutatua matatizo ya vifaa vya mawasiliano.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya ufundi stadi, wanafanya mafunzo kwa vitendo. Wanatumia moto wa gesi kuchomelea kifaa kilichotengenezwa kwa madini ya bati. Wakionyesha ujuzi wao katika teknolojia ya kuchomelea kwa usahihi na umakini mkubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wanajifunza kutengeneza sakiti mbalimbali wengine wakijifunza kutumia ngamizi pakatwa, Mazingira ya somo ni ya kisasa na yanahimiza kujifunza kwa makini hii sehemu muhimu ya taaluma yao kwaajili ya maisha yao.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi amevalia unifomu yake akiwa katika karakana anajifunza mbinu mbalimbali za kutengeneza simu. Simu hiyo imefunguliwa kioo chake kipo pembeni na anatumia mashine ya kisasa ili kujifunza kazi hizo.